Ndani ya chumba cha mafunzo au darasa, kuna ubao mweupe, wakati wa mchana. Mwalimu yuko akiwaelekeza wanafunzi, wote wamevaa sare zinazofanana. Wamekalia viti vilivyoundwa kwa mbao, mbele yao kila mmoja ana kipatakilishi.

Mwanadada mwenye asili ya uingereza ameketi ndani ya chumba cha ofisi kilicho na ukuta mweupe. Kipakatalishi kipo mbele yake mezani kando na glesi ya maji. Kuna makaratasi pia. Ameshikilia kichwa chake kwa mkono wa kushoto.

Ndani ya chumba kilicho na ukuta mweupe yupo mwanafunzi mwanadada anainua mkono huku ameekelea kitabu juu ya meza. Mbele yake kuna kitarakilishi kinachomuonyesha mwalimu anayefunza. Mezani pia kuna sahani iliyo na matunda.

Sehemu ndani ya chuo ambapo wanafunzi waliokaa kwenye viti, mbele yao kuna meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanatazama tarakilishi zilizo mbele. Mmoja amevalia miwani, huku anatabasamu masaa ya mchana.

Wanadada wawili wamekaa chini kwenye sakafu ya rangi ya kahawia, mmoja amevaa fulana na viatu vyeusi na ameshika kalamu mkononi. Mwingine amevalia kofia na begi kando yake, mbele ya kuna kipakatalishi cheusi.

Mbele ya chumba cha masoma ya teknolojia, wako wanafunzi walio kaa, mwanaume mmoja aliyovalia miwani na mwana dada anaye soma kando yake akimweleza , wanatazama wote kipatakalishi ilivyo mbele yao, masaa ya mchana.

Masaa ya mchana ndani ya chumba kuna tarakilishi iliowashwa nyeusi inaonyesha picha kweny skrini, kando yake kuna kitabu kilicho na kalamu na glasi ilio karibu na matunda yalio kwenye ukuta mweupe.

Masaa ya mchana watu wanne pengine wanafunzi wenye asili ya uingereza wamesimama pamoja huku wanatazama rununu ya mmoja wao, yupo mwanaume aliyevalia kofia na nywele nyeusi na fulana nyeupe.

Mwanafunzi mwenye asili ya kimarekani, ana nywele ndefu nyeusi na fulana ya mikono mirefu nyekundu. Anatazama kipatakilishi kilicho mbele yake, mandhari yake ni ya ofisini au sehemu ya kusomea, masaa ya mchana.

Mwanadada aliye na nywele na fulana ya mikono mirefu anashika kalamu na kitabu, anapokea mafunzo kutoka kwenye tarakilishi inayomwonyesha mwalimu. Kuna kitabu kilicho mezani kando yake, ukuta wa rangi ya kijivu.

Mwanadada mwenye asili ya Kimarekani ana nywele ndefu nyeusi na shati lililo na mistari. Amevalia miwani. Anatabasamu. Ameshika kalamu akiandika kwenye kitabu kilicho kwenye meza. Anatazama tarakilishi iliyo kando yake. Dirisha kubwa. Masaa ya mchana.

Ndani ya chumba kilicho na ukuta na meza ya rangi nyeupe. Kuna mwanafunzi mwanadada aliye na nywele nyeusi. Ana kifaa cha kupokea sauti sikioni. Anakunja mikono yake kwa ishara huku akitazama kipatakilishi kilicho mbele yake.

Ndani ya chuo cha mafunzo ya kiteknolojia wapo wanafunzi walioketi wakitazama tarakilishi zilizo mbele yao. Mwalimu amesimama kando yao. Mwanadada mmoja amevalia miwani. Ukuta ni wa rangi nyeupe, madirisha yametengenezwa kwa chuma.

Masaa ya mchana ndani ya darasa au chumba cha kusomea, yuko mwalimu wa kike aliyekaa kwenye kiti kuna kipatakilishi mbele yake .Wanafunzi wenye sare zinazofanana wamekusanyika kando nyuma yake, huku wakitazama. Kuna ubao mweusi.

Msichana mmoja mwenye umri mdogo, ana fulana za rangi ya kijivu, na nywele nyeusi. Anashikilia kalamu kwa mkono wake huku akiandika kwenye kitabu, anatazama mwalimu aliye kwenye tarakilishi iliyo mbele yake. Masaa ya mchana, chumba kina ukuta mweupe.

Chumba kina mwanadada mwenye asili ya marekani aliyekaa kwenye kiti. Mbele yake kuna meza nyeupe iliyo na tarakilishi . Ana nywele ndefu. Ana chombo cha utabibu kinachoning'inia shingoni . Simu iko kwenye mkono wake wa kushoto na kalamu kwenye mkono wa kulia.

Mwanafunzi mwenye asili ya uingereza ana vipokea sauti sikioni, ana fulana ya mikono mirefu. Anashika kalamu mkononi juu ya kitabu kilicho mbele yake. Anatazama kipakatalishi kilicho juu ya meza. Nyuma yake kuna kiti cha rangi kijivu.

Masaa ya mchana, ndani ya darasa au sehemu ya kusomea. Wapo wanafunzi wadogo wanne wameketi pamoja. Wanatazama tarakilishi iliyo mbele yao kwenye meza iliyotengenezwa na mbao. Yupo mtu mzima amesimama nyuma.

Ndani ya chumba cha kusomea, yupo mwanadada mwenye asili ya uingereza. Ana fulana nyeupe na nywele ndefu. Anainua mikono huku anatabasamu akitazama tarakilishi ya rangi ya kijivu iliyo mbele yake kwenye meza iliyotengenezwa na mbao. Kando kuna simu.

Msichana mwenye umri mdogo mwenye asili ya kimarekani ameketi kwenye kiti kilicho na rangi ya kijivu. Ana nywele nyeusi, amevalia vipokea sauti sikioni. Mbele yake mezani kuna glasi ya maji na nyingine ya maziwa. Anatazama kipatakilishi.

Ndani ya darasa, wapo wanafunzi waliovalia sare za shule watatu. Wamekaa kwenye kiti wakitazama simu iliyo mezani. Nyuma yao kuna ubao wa rangi nyeusi na ukutani kuna maandishi yaliyowekwa kwenye bango na michoro.

Ndani ya chumba cha kusomea, yupo mwanafunzi aliyekaa na kushika kipakatakilishi kwa mikono yake miwili. Kinatoa mwanga huku kinaonyesha picha na maelezo mengine, kuna kitabu na kalamu mezani.

Mfanyakazi wa kahawa akimpa mwanamke kinywaji mezani. Mwanamke huyo ameketi akifanya kazi kwenye kompyuta mbali, akiwa amevaa nguo zenye maua. Eneo hilo linaonekana kama mkahawa wenye ukuta za matofali na muundo wa kiviwanda. Mazingira yanaashiria huduma wa wateja katika eneo la starehe la kazi au burudani.

Kieezo hiki kinaonyesha dhana ya masomo ya kidijitali. Katika yake kompyuta mpaka inatumika kama kitovu cha muunganisho wa vifaa na dhanaa mbalimbali za elimu. kama vile darubini, calculator na simu janja vinaunganishwa na kompyuta hiyo kwa mistari inayowakilisha mtandao. Pia vitu vinavyohusiana na elimu kama vile vitabu, madaftari, kofi ya mahafali na vyombo vya kupimia vinaonekana vikionyesha jinsi teknolojia inavyotumika kunganisha nyanja mbalimbali za masomo.

Kijana mwanafunzi akiwa ameketi darasani akitumia kompyuta mbali. Amevaa shati la shule la bluu na anatazama moja kwa moja kwenye kamera akionyesha tabasamu ndogo. Daftari nyingine kadhaa ziko mbele yake mezani zikipangwa kwa safu na kuna ubao mweupe nyuma yake. Mandhari inaashiria mazingira ya kujifunza labda shuleni au kituo cha mafunzo ya kiteknolojia.

Msichana mdogo mwenye nywele za curly akiangalia kwa makini kompyuta mbali, ameshika kalamu na anaonekana kujishughulisha na kazi au kujifunza. Nyuma yake kuna gitaa likiwa limeegeshwa, hali hii inaashiria kujifunza kwa umakini au matumizi ya teknolojia katika mazingira ya nyumbani, au shuleni.

Masaa ya mchana, sehemu ya kujivinjari. Kidimbwi cha kuogelea kimejaa maji. Viti vya rangi nyekundu vimepangwa kwa mstari kandokando. Miti inaonekana kwa mbali.

Basi kubwa la shule lina maandishi upande wa mbele limeegeshwa katikati wa barabara ya rangi ya kijivu, miti na bustani za kijani ziko karibu, masaa ya mchana jua halijawaka.

Chumba kina vitanda vingi vilivyounganishwa na kukusanywa pamoja. Ukuta mweupe. Madirisha ni makubwa. Viti vya plastiki vinaonekana kwa mbali. Sakafu ya rangi nyekundu. Masaa ya mchana.

Ndani ya chumba sehemu ya malazi .Kitanda kilichotegenezwa kwa chuma kimetayarishwa na kufunikwa kwa blanketi. Kina chandarua cheupe na pillow .Ukuta kuna maridadi, mataa yamezimwa, masaa ya mchana, mlango umefungwa.

Sehemu ndani ya chumba cha kupashia misuli. Wapo watu walioketi wengine wamebeba chuma. Mwingine ameshika kiuno. Wapo wanaume wenye sare au shati nyeupe. Skafu nyekundu. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana ndani ya chumba sehemu ya malazi, kitanda kilicho tengenezwa kwa chuma na mbao kimewekwa kwenye sehemu moja karibu na ukuta mweupe. Dirisha liko wazi, mwanga unapenya masaa ya mchana.

Sehemu ndani ya kituo cha mafunzo au darasa, yupo mwanaume aliyevalia sare nyeupe, pengine mwalimu. Amesimama mbele ya wanafunzi, wote wamekaa kwenye viti na mbele yao kuna meza zilizotengenezwa kwa mbao, madirisha makubwa ya vioo na ukuta mweupe.

Masaa ya mchana ndani ya chumba cha mafunzo. Wanafunzi wamevalia sare zinazofanana , koti ndefu nyeupe, huku wengine wamevalia barakoa mdomoni . Madirisha yamefunguliwa nayo pia ni makubwa. Makabati yenye milango mingi. Mataa yamewashwa.

Sehemu ndani ya darasa kubwa, lililopangwa viti vingi kwa mstari vyeusi, hamna mtu darasani. Sakafu ni nyekundu, ukuta wa juu na wa kando ni mweupe, madirisha madogo mengi yana vioo.

Wanafunzi wenye sare zinazofanana wameketi karibu na sehemu ya kushukia ngazi huku wengine wamesimama upande wa juu. Kuna maktaba ndogo ilio na shevu zilizo na vitabu masaa ya mchana.

Ndani ya chumba cha malazi, vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kuunganishwa viwili, vimepangwa na kuwekwa kando, karibu na ukuta ulio na rangi nyeupe. Mlango umefungwa, sakafu ya rangi nyeusi.

Darasa kubwa refu lenye viti vingi vilivyopangwa kwa mstari hamna mtu darasani, ukuta na ubao mweupe, madirisha makubwa yaliyofunguliwa yametengenezwa kwa vioo, mataa yaliyosehemu ya juu yamezimwa.

Ndani ya darasa kubwa lililojaa wanafunzi waliovalia sare zinazofanana. Wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na kupangwa kwa mstari. Ukuta mweupe, madirisha makubwa, sakafu nyekundu. Yupo mtu anayeonekana akinong'onezea mmoja wao ana saa mkononi.

Sehemu ya kusomea au maktaba ina makabati maarufu iliyojaa vitabu. Wapo watu wawili waliovalia barakoa mdomoni wamekalia sehemu moja kwenye meza iliyotengenezwa kwa mbao. Upande mwingine kuna mtu aliyevalia sare nyeusi sakafu ni ya rangi ya kijivu.

Wanadada wawili wenye sare za michezo, wana nywele ndefu. Wameshika vifaa mikononi. Kuna mpira ulio kwenye sakafu. Jua limewaka, masaa ya mchana. Ua wa ukuta umezunguka. Miti inaonekana kwa mbali.

Ndani ya chumba kuna sehemu moja karibu na ukuta mweupe iliyo na kitanda kimetengenezwa kwa mbao na kutayarishwa. Kina pilo. Sehemu nyingine ina kiti cha plastiki kilicho karibu na meza. Masaa ya mchana.

Ndani ya chumba au sehemu ya malazi, vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma na kushikamanishwa viwili, vimetandikwa na kutayarishwa. Ukuta mweupe. Madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo. Sakafu nyekundu.

Sehemu ya chumba kikubwa ndani ya chuo cha mafunzo. Madirisha makubwa kwa vioo. Vipo viti vilivyoundwa kwa chuma, ubao mweupe na sakafu ya rangi ya kijivu.

Ndani ya jengo, darasa au chumba cha mafunzo, kuna watu waliosimama. Viti vimepangwa vya plastiki kando ya meza zilizotengenezwa kwa chuma na mbao. Makabati maarufu yaliyojaa vitabu, madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo na sakafu ni nyekundu.

Masaa ya mchana, viti vingi vyeusi vimepangwa karibu na meza nyeupe kwenye mstari wa foleni ndani ya darasa. Ukuta ni mweupe, madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo na chuma. Vitambaa vimekunjwa karibu, sakafu ya rangi ya kijivu, masaa ya mchana.

Ndani ya chumba cha kusomea au maktaba makabati mengi yaliyozunguka ukuta yamejaa vitabu, madirisha mengi yako wazi yametengenezwa kwa vioo, kuna vioo na makabati jeupe, watu wengi wamekaa kwenye viti vyeusi karibu na meza ya mbao huku wamekusanyika pamoja masaa ya mchana.

Sehemu ya ndani ya jumba, ina vitanda vya kuunganishwa viwili, madirisha yapo wazi. Kuna chandarua cheupe, ukuta pamoja na sakafu za rangi ya kijivu, hamna mtu chumbani. Masaa ya mchana.

Chumba cha malazi, kina mlango uliofunguliwa, kiti kilicho mbele ya meza nyeupe. Kitanda kimetayarishwa, kimetengenezwa kwa chuma. Sakafu ya rangi nyekundu.

Chumba kina ukuta, kabati na kiti cheupe. Televisheni iliyobandikwa ukutani, taa ndogo imewekelewa mezani. Kiti cha rangi ya kijivu kina pillow .Dirisha liko wazi. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Sehemu mchezo. Wapo watu waliovalia shati zilizofanana wameketi chini. Wengine wawili wana fulana nyekundu. Mmoja anatoa maagizo. Ua umezunguka wa chuma. Uwanja wa nyasi za kijani.

Wachezaji wa timu mbili tofauti waliovalia sare za mpira wa basketi wanacheza kwenye uwanja mwekundu. Watazamaji wamekalia viti kando kando ya uwanja wakitazama. Mna madirisha.

Masaa ya mchana, ndani ya chumba cha malazi. Vipo vitanda viwili vilivyoshikaminshwa. Ukuta ni mweupe. Mlango uko wazi. Kabati limejazwa bidhaa pamoja na sanduku ndogo la manguo. Kuna kiti kilicho kando.

Chumbani sehemu ya kulala kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao ya thamani kimetayarishwa. Kina chandarua nyeupe ukuta wa juu na wa kando una vilivyopandikwa. Taa zimewashwa, mezani kuna glasi iliyowekewa maua kando kuna Chumba Cha usafi.

Masaa ya mchana. Eneo lina jengo kubwa la kibinafsi yenye rangi nyeupe. Madirisha na milango imefunguliwa. Lina maandishi upande wa mbele na paa la mabati. Bustani na miti ya kijani iko karibu.

Ndani ya juu au sehemu ya maktaba, kuna makabati mingi makubwa marefu yalio na vitabu. Wako watu walio kalia viti vya plastiki na mbele yao kuna meza vilivyo tengeneswa kwa mbao, wingine wanaandika kusoma kwenye kitabu vilivyo wekelewa juu, madirisha wako wazi.

Chumba kina ukuta mweupe na dirisha. Milango imefuguliwa. Kitanda kilichounganishwa kiliwekwa pillow mbili. Kuna kiti kilicho kando na meza iliyochogewa kwa mbao.

Masaa ya mchana katika uwanja wa kupiga mpira wa tenisi . Wanadada wawili. Mmoja ana sare za mpira pamoja na kofia kichwani. Ana kifaa mkononi na viatu vyeupe. Anatazama upande mmoja huku akitegea kupiga. Neti imegawanya uwanja mara mbili.

Sehemu ya kuchezea mpira wa neti. Wanafunzi au watoto wadogo wamekusanyika kwenye uwanja. Miti na bustani zinaonekana kando yao. Uwanja mkubwa wa nyasi za kijani.

Masaa ya mchana. Eneo lina jengo kubwa la rangi nyeupe, pengine shule. Ina vyumba vingi vilivyopangana. Paa ya mabati. Bustani dogo ya kijani iliyochongewa na nyasi. Miti midogo inamea. Barabara imepita karibu.

Ndani ya maktaba. Yupo mtu aliyekaa chini kwenye sakafu huku amekunja miguu akisoma kitabu kilicho kwenye mapaja yake. Kuna makabati marefu yaliyo na vitabu vingi kwenye masafu yapo kando yake. Amekalia sakafu ya rangi ya kijivu. Ukutani kuna picha zilizobandikwa.

Sehemu ndani ya darasa kubwa la wanafunzi zimepangwa viti pamoja na madawati yaliyo na vijisanduku kwa foleni, ubao ni wa rangi nyeusi, masaa ya mchana madirisha na milango ipo wazi.

Ndani ya darasa dogo, viti vimetengenezwa kwa mbao na chuma na kupangwa kwa mstari. Madirisha makubwa yapo wazi. Ukuta na sakafu ya rangi ya kijivu. Masaa ya mchana.

Wavulana wawili walio na shati nyekundu wanacheza mpira na mwanaume mmoja aliye na shati ya mikono mifupi, masaa ya mchana. Sehemu ina mazingira ya shule .Uwanja una udongo mwekundu masaa ya mchana.

Sehemu ya darasa kubwa lisilo na wanafunzi. Lina kuta nyeupe na dirisha kubwa zilizotengenezwa kwa vioo. Kuna skrini au televisheni iliyo mbele. Mlango umefunguliwa. Viti vyekundu na meza vimepangwa kwa foleni.

Darasa au chumba cha kusomea chenye meza ndefu na viti vilivyopangwa. Ukuta ukuta ni wa rangi ya kijani kibichi na kuna ubao mweupe mkubwa uluwekwa upande wa kulia. Rafu ya vitabu na meza yenye kompyuta zinaonekana nyuma, hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza yenye vifaa mbali mbali.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu ndefu. Ubao mweusi umeninginia mbele, huku madirisha makubwa yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Paa la bati laonekana juu likionyesha muundo rahisi wa jengo. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunzia labda shule ya vijijini au eneo la elimu lenye rasilimali chache.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kilichofunikwa na neti ya mbu. Kabati la mbao lenye kioo limesimama upande wa kulia, na msulubisho umening'inia ukutani. Mazingira haya yanaashiria chumba cha kulala chenye mahitaji ya kimsingi. Labda katika hosteli nyumba rahisi au makazi ya kidini nchini Kenya.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa mbili, kikiwa na matandiko tofauti. Ukuta una rangi ya chungwa za zambarau na dirisha lenye fremu ya mbao linaonekana upande wa kushoto. Nguzo ya kuonyesha nguo yenye hanga imewekwa upande wa kulia. Mazingira haya yanaashiria chumba cha kulala cha kawaida, pengine katika hosteli, kambi au nyuma yenye nafasi ndogo.

Maktaba au chumba cha kusomea chenye meza na viti vingi vilivyopangwa. Rafu za vitabu zinaonekana nyuma zikiwa zimejaa machapisho. Madirisha makubwa yanafunikiwa na mapazia ya bluu, na kuna taa za kisasa kwenye dari. Hali hii inaashiria eneo la utulivu na lenye vifaa vya kutosha kwa ajili ya kusomea au kufanya utafiti.

Ukumbi mkubwa wa miadhara au sinema, wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazopanda. Kuta zina rangi nyeusi na taa za mramba zimewekwa kwenye dari. Jukwa au eneo la skrini linaonekana mbele. Hali hii inaashiria nafasi ya kisasa ilivyoundwa kwa ajili ya mawasiliano, filamu au matukio ya umma.

Inaonekana chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Katikati kuna kabati nyeupe ndefu yenye rafu na droo nyingi pamoja na sehemu ya kujisomea. Sakafu ina vigae vyenye madoa na sehemu nyingine ina sakafu ya mbao. Mandhari ya jumla inaonyesha nafasi ya kulala watu wengi.

Masaa ya mchana jua limewaka. Uwanja uko katikati ya shule. Ua na bustani za kijani na miti mirefu zimezunguka. Wapo watu waliokusanyika. Mwanafunzi aliye na sare za mchezo, shati jekundu anarusha mpira juu.

Sehemu inaonyesha wanafunzi wawili waliovalia sare zinazofanana. Mwalimu amesimama mbele yao akiwaonyesha kwa ishara. Kuna vitabu vilivyo mezani, kando yake kuna kabati iliyotengenezwa kwa mbao. Pia kuna ukuta mweupe.

Eneo ndani ya darasa wako wanafunzi wawili moja ni wakike mwingine wakiume wana sare zinazo fanana za shule, wameketi huku wakiangaliana. Meza za mbao pamoja na viti kando yao kuna ukuta mweusi.

Mwanaume mwenye fulana ya mikono mirefu, mzazi au pengine mwalimu. Anamtazama msichana mdogo aliyekaa kando yake huku akitabasamu. Kuna mti ulio kando yao. Ukuta mweupe na mlango uliotengenezwa kwa vioo. Masaa ya mchana.

Eneo ndani ya jengo lina watu watatu, mmoja mwenye asili ya uingereza na wawili waafrika. Wamevalia shati zinazofanana. Mezani kuna kifaa cha kutumia, mmoja aliyekaa chini ameshika kipatakilishi mkononi.

Sehemu ndani ya darasa ina watu wawili, yupo mtu mzima pamoja na msichana mdogo walio valia sare zinazo fanana. Mwalimu ana saa mikononi na miwani. Ana waonyesha kwa ishara huku mwanafunzi aki fuata. Nyuma kuna ukuta ulio na maandishi ya nambari.

Ndani ya chumba cha kusomea au shule. Wako wanafunzi wawili. Mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Yupo mwanadada mwalimu amekaa karibu na wao. Mbele yao kuna meza ya rangi ya kijani. Mvulana ameshika kalamu mkononi na kuna makaratasi.

Katika shule ya wanafunzi walio na ulemavu. Yuko mwanadada mwenye nywele na furaha. Anayo mikono mirefu. Ameketi kwenye kiti cha kijani, huku anatazama tarakilishi iliyo mbele yake mezani. Mwalimu anamwelekeza. Ukuta mweupe. Masaa ya mchana.

Wanadada wawili wenye asili ya kimarekani, wamekaa kwenye viti. Mbele yao kuna kipatakilishi, juu ya meza nyeupe. Kando yake kuna kidude cha dunia. Mmoja anabonyeza huku mwingine akitazama ana kifaa kichwani.

Sehemu ya kusomea au ndani ya maktaba. Wapo watu watatu, wawili wenye asili ya uingereza na mmoja mwafrika. Kuna vitabu vilivyo mezani na vingine vimejaa kwenye masafu ndani ya makabati makubwa yaliyo kando. Wakati wa mchana. Mwanga unatokea dirishani. Ukuta mweupe.

Ndani ya maktaba kuna kijana aliyekalia kiti cheusi cha magurudumu. Ana saa mkononi. Anashikilia kitabu cheusi kwa mikono yake miwili huku anatazama akisoma. Kabati lililo kando yake jeupe limejaa vitabu kwenye masafu.

Ndani ya chumba cha kusomea cha wanafunzi walio na ulemavu, yupo mwanadada aliye na nywele nyeusi na fulana ya mikono mirefu. Ana kifaa cha kupokea sauti sikioni. Kipakatalishi kipo kwenye meza nyeupe mbele yake. Kuna kabati iliyojaa bidhaa nyuma yake.

Sehemu ya kusomea yuko mwanafunzi mwenye ulemavu aliye na fulana yenye mkono mifupi ana nywele nyeusi anainama akiandika kitabu kilicho mezani mbele yake, kuna ua la kijani karibu kabati na ukuta mweupe masaa ya mchana.

Masaa ya mchana. Watu wawili , mmoja wa kike mwingine wa kiume. Wana nywele ndefu. Wanatazama tarakilishi iliyo mbele yao. Mmoja ana shati iliyo na mistari . Madirisha yamefunguliwa na ukuta mweupe unaonekana nyuma yao. Kuna kitabu kilicho mezani.

Mwanadada mmoja mwalimu au pengine mzazi anaangalia kipakatalishi kilicho mbele yake. Kando yake kuna mvulana mdogo aliye na fulana yenye mistari. Wote wanatazama. Huku nyuma yao kuna kabati refu lililotengenezwa kwa mbao. Masaa ya mchana.

Ndani ya chuo cha mafunzo cha watoto walio na ulemavu yupo mwalimu mwanadada ana nywele nyeusi. Anashikilia picha mkononi huku msichana mdogo mwenye shati nyeupe anatazama .Nyuma yao kuna kabati lililo na vitabu.

Sehemu katika chuo cha wanafunzi walio na ulemavu. Yupo mwanadada mwenye asili ya Marekani. Amevalia chombo cha kuwekea sauti sikioni. Anabonyeza simu mkononi. Yupo mwanaume aliyekaa kando yake na mwanadada aliyeshikilia kitabu huku amesimama karibu. Glasi pamoja na vikombe vipo mezani mbele yao.

Watu wawili wameketi ndani ya chumba kilicho na meza, na ukuta mweupe na kabati la sefu. Mwanaume aliye na shati la kijivu anamwonyesha msichana mdogo kwenye kipatakilishi, wote wanatabasamu.

Watu wanne wamekaa kwenye viti huku wakitazamana. Tarakilishi ya rangi ya kijivu iko kwenye meza iliyo na vitabu. Wameshikilia kalamu mkononi. Viti vyeusi vimepangana nyuma yao ndani ya chumba.

Ndani ya darasa au chumba cha masomo kilicho na wanafunzi walio na ulemavu, wapo watatu wenye asili ya kiafrika na mmoja mwenye fulana ya mikono mirefu ana asili ya kimarekani huku mwanadada aliyeshikiia simu. Wote wamekalia viti vilivyo na magurudumu. Mbele yao kuna meza nyeupe.

Watu wawili, mmoja wa kike mwingine wa kiume kwenye shule. Wanafunzi walio na ulemavu. Aliyeketi mwenye fulana nyeusi ameshika kalamu mkononi huku anaandika kwenye kitabu . Nyuma yao kuna ukuta na paa ya rangi nyeupe.

Sehemu ya shule ya wanafunzi walio na ulemavu. Yupo mwalimu mwenye sare nyeupe na nywele ndefu anasukuma mwanafunzi aliye aliye kiti cha magurudumu huku wengine wamesimama kando yake. Wote wanatabasamu. Ukuta wajuu na wa kando ni mweupe na sakafu ya kijivu.

Sehemu ya shule ya wanafunzi walio na ulemavu. Yupo mwanadada aliye na fulana ya mikono mirefu na nywele nyeusi. Anatazama tarakilishi iliyo mbele yake huku anaonyesha mikono kwa ishara. Kuna kabati lililojaa vitabu nyuma yake.

Sehemu ndani ya chuo cha mafunzo yupo mwalimu na mwanafunzi waliokaa kwenye viti. Mbele yao kuna meza nyeupe, kitabu na kipatikilishi. Wanakunja mikono wakiangaliana. Nyuma yao pia kuna sehemu ingine za kusomea.

Katika shule ya wanafunzi walio na ulemavu, wanadada wawili waliokaa pamoja karibu na meza zilizotengenezwa kwa plastiki kuna kitabu na kipakatalishi mbele yao, nyuma kuna ukuta uliojazwa makaratasi na maandisha masaa ya mchana.

Sehemu ndani ya shule ya wanafunzi walio na ulemavu huku mwalimu waliokaa kwenye kiti, wengine wamekalia viti vya magurudumu, kuna meza nyeupe mbele yao iliyo na vifaa vya mchezo hasaa ya mchana.

Sehemu ya kuogelea masaa ya mchana ndani ya maji na watoto watano wanaelea huku wameshikilia vibao vyenye rangi sawia juu angani wanatabasamu, nyuma yao kuna ukuta uluochorwa na kibao kilicho na maelekezo.

Sehemu ndani ya chumba cha kusomea cha wanafunzi walio na ulemavu. Wapo watu wanne walioketi kwenye viti. Mbele yao, kuna kompyuta na tarakilishi, na vyombo vya kubonyeza. Yupo mwanadada anayetazama upande mmoja akitabasamu.

Ni sehemu ya mafunzo au shule ya walemavu ana dada wawili, moja amekuja mikono akionyesha vidole kwa ishara. Anaitabasamu, ana nywele nyeusi na saa mkononi. Kando yake mezani kuna kikombe cha chai pamoja na kipochi kidogo, miwani imeekelewa juu karibu na dirisha kubwa lenye vioo.

Wanafunzi wenye umri mdogo wamekusanyika pamoja. Wana sare zinazofanana na nywele nyeusi. Wanaangalia upande mmoja, wanatabasamu huku wameinua mikono juu. Nyuma yao kuna ukuta ulio na picha.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu zinazofikia mabega ameketi karibu na mwalimu wake akionyesha umakinifu wa hali ya juu. Mikono yake iko kinywani ishara ya kufikiria kwa kina au kuzama kabisa katika anachokifanya kwenye kifaa hicho cha kieletroniki. Inaonekana ana down sydrome na uwepo wake darasani unasisitiza umuhimu wa ujumuishi katika elimu.

Msichana mwenye miwani na tabasamu pana akiwa ameketi karibu na mwanamke mzima. Anaonekana kuwa mwalimu darasani. Msichana huyu ana kalamu mkononi na vitabu mezani. Nyuma yao kuna ubao wa kijani na mwanafunzi mwingine anaonekana akijishughulisha. Hali hii inawakilisha mazingira jumuishi ya kujifunza labda shuleni au kituo cha elimu maalum.

Mikono miwili ya mtu ikiwa imewekwa kwenye karatasi nyeupe yenye alama ndogondogo zilizoinuka inaonekana. Vidole vinaonekana vikiguza na kufuatilia alama hizo aliyeashiria usomaji wa braille ikionyesha umuhimu wa mfumo huu wa maandishi kwa wasioona.